Mtu amesimama karibu na meza ya mbao anashika chupa na kikombe mkononi. Juu ya meza kuna karatasi ya bluu, kijiko na biskuti. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya pink na kuna viti vya ofisi.

Wahudumu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga wamesimama kando ya kitanda cha hospitali wahimhudumia mgonjwa. Vifaa vya matibabu na mashine za ufuatiliaji vinaonekana nyuma yao. Mandhari inaonyesha huduma ya wagonjwa mahututi labda wakati wa janga kama COVID-19.

Wagonjwa wamelazwa hospitalini. Wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga na wanamtunza mgonjwa kitandani. Kuna vifaa vya matibabu na mashine za kusaidia kupumua pemeni. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura au uangalizi maalum.

Daktari amevalia mavazi kamili ya kujikinga, anahudumia mgonjwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini, kuna vifaa vya matibabu na wagonjwa wengine waaonekana nyuma. Hii inaonyesha mazingira ya hospitalini wakati wa janga kama Covid 19.

Meza ndefu yenye vitu mbalimbali juu yake iko Katikati ya chumba. Watu wachache wamekaa pembeni wakifanya kazi au kuzugumza. Dirisha kubwa inayoingiza mwanga wa asili na mazingira yanaonekana kama ofisi au darasa la watu wazima. Mandhari ni tulivu na inafaa kwa shughuli za kujifunza au kazi.

Gari la huduma ya afya la mobile clinic limechorwa nembe ya Beyond Zero likiwa limeegezwa na watu kadhaa wamesimama karibu. Juu kuna nembe ya serikali ya Kenya ya maandishi yanayoonyesha Beyond Zero Technical Board mwaka wa elfu mbili kumi na tisa Hadi mwaka wa elfu mbili ishirini. Mandhari inaonyesha juhudi za kutoka huduma za afya vijijini Kenya.

Kliniki ya kusafiri imeegeshwa kwenye uwanja wa wazi ikiwa na maandishi Bett Mugo Cancer Foundation na alama ya msalaba wa afya. Picha za wahudumu wa afya na wagonjwa ziko pembeni zikionyesha uchunguzi na uhamasishaji wa saratani. Mandhari inaonyesha jitihada za kufikisha huduma za afya kwa jamii.

Gari kubwa jeupe lenye nembo ya moyo limeegeshwa kwenye nyasi pembeni ya mti na majengo madogo. Jua linaangaza na mazingira ni ya utulivu yanafanana na sehemu ya huduma au tukio maalum. Inaonekana kama gari la huduma za afya au kliniki tembezi.

Kikundi cha watu wamesimama karibu na gari la huduma ya afya lenye nembo ya Beyond Zero likiwa kwenye eneo la vijijini lenye miti michache na ardhi ya udongo mwekundu. Gari hili linaonekana kutoa huduma za matibabu au kampeni ya afya kwa jamii. Mandhari inaonyesha jitihada za kufikisha huduma za afya maeneo ya mbali kenya.

Gari kubwa jeupe lilio andikwa mobile clinic upande wa pembeni limeegeshwa kwenye ardhi ya udongo. Gari hili lina milango na madirisha na pembeni kuna bango la huduma za afia. Mazingira ni ya wazi yanaonyesha huduma za afia zinazo tembea vijijini au maeneo ya mbali.

Gari jeupe limevuta trela kubwa lililoandikwa mobile clinic likiwa limesimama kwenye uwanja wa udongo na miti nyuma. Trela ina madirisha na maandishi ya huduma za afya ikiashiria ni kliniki inayotembea kwa ajili ya kutoa huduma maeneo ya mbali. Anga ni la mawingu na mazingira ni ya vijijini.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, amevaa miwani ya kinga na anafanyiwa matibabu ya meno na daktari aliyevaa glavu. Daktari anatumia kifaa maalum kusafisha au kutibu meno, na kuna mwanga wa buluu unaangaza kwenye kinywa cha mgonjwa. Hii inaonyesha huduma ya kisasa ya meno kliniki.

Kuna mfano wa meno ya plastiki, mswaki wa rangi ya bluu na vifaa vya daktari wa meno kama kifaa cha kuchunguza na kusafisha. Vitu hivi vimepangwa juu ya uso mweupe. Vinaonyesha mazingira ya utunzaji wa afya ya kinywa.

X-ray ya meno yote imeonyeshwa kwenye skrini. Kidole kimeelekezwa kwenye sehemu maalum ya meno. Muundo wa meno ya juu na ya chini unaonekana wazi na kuna mwanga wa kompyuta pembeni. Mazingira ni ya kliniki ya meno.

Mdomo wa mtu unaonyeshwa ukitabasamu. Meno yamegawanywa katikati. Upande mmoja, meno ni ya manjano na upande mwengu- mengine ni meupe zaidi. Hii inaonyesha tofauti kabla na baada ya kung'arisha meno.

Meno safi yamefunguliwa na kuna kifaa cha daktari wa meno kikionyesha ukaguzi ndani ya kinywa. Mandhari inaashiria uchunguzi au matibabu ya meno kliniki.

Afisa wa jeshi aliyevaa sare na barakoa anampatia mwanamke chanjo kwenye mkono ndani ya darasa. Mwanamke amevaa vazi la rangi nyingi na amekaa kwenye dawati. Hii inaonyesha huduma ya afya inayotolewa na maafisa wa jeshi.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na glovu. Anamchunguza au kumtibu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari. Dirisha linaingiza mwanga upande mmoja wa chumba. Mazingira ni safi na ya hospitali.

Meno ya chini yanaonekana wazi na kijiti kidogo cha kijani kinatumika kupaka kitu kwenye ufizi karibu na jino la nyuma. Mdomo umefunguliwa na fizi zinaonekana zikiwa na afya. Hii ni hatua ya matibabu au usafi wa meno.

Mtu anatabasamu , meno yake yakiwa safi na yamepangwa vizuri, midomo ikiwa imepakwa rangi ya asili. Ngozi inaonekana yenye afya na tabasamu linaonyesha furaha.

Shingo na mabega ya mtu mwenye ngozi ya hudhurungi anaonekana. Misuli ya shingo ikiwa imejipambanua vizuri. Mandhari nyuma ni rangi nyeupe na mwanga ni wa kutosha. Mwonekano ni safi na wa karibu.

Daktari amevaa glovu na mavazi ya upasuaji. Anafanya matibabu kwenye kichwa cha mgonjwa aliyevalishwa nguo ya hospitali. Kuna vifaa vya matibabu na mwanga mkali unaoelekezwa sehemu ya upasuaji. Hii inaonyesha shughuli ya kitihabibu labda upasuaji ndogo au matibabu ya jeraha.

Vifaa vya daktari wa meno vimepangwa juu ya uso wa rangi ya bluu vikiwemo kioo cha meno, skiller na explorer .Vifaa hivi hutumia kwa uchunguzi na usafishaji wa meno. Mandhari ni safi na ya kitaalamu.

Mkono umevaa glovu ya buluu, umeshikilia vifaa vitatu vya meno, kioo kidogo cha meno, kifaa cha kuchunguza na kifaa cha kutoa uchafu. Mtu aliyevaa koti jeupe anaonekana nyuma akionyesha ni daktari wa meno au mhudumu wa afya. Vifaa hivyo hutumika kukagua na kutibu meno.

Mtu amevaa glovu za bluu na koti la maabara, anayeshikilia bomba la sindano na chupa ndogo ya sampuli. Anaonekana yuko kwenye mazingira ya hospitali au maabara, akifanya uchunguzi au maandalizi ya vipimo vya afya. Hii inaashiria shughuli za kitabibu au uchunguzi wa kiafya.

Daktari wa meno anaonyesha mteja picha ya eksirei ya meno kwenye skrini. Wote wamekaa kwenye chumba cha kliniki. Daktari amevaa glavu za bluu na anaelezea jambo kuhusu meno kwenye picha hio. Huu ni uchunguzi wa afya ya meno kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Mtu anafanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno aliyevaa glavu za buluu, akitumia kifaa maalumu kukagua ndani ya mdomo. Meno yanaonekana wazi na mtu anaonekana ametulia wakati wa ukaguzi. Hii ni hali ya kawaida kwenye kliniki ya meno.

Watu watatu wamesimama mbele ya magunia na pakiti za msaada wa chakula, kila mmoja akiwa na mzigo wake. Nyuma yao kuna bango linalosomeka Society for emergency and development Programs na WF-AID. Hii ni shughuli ya ugawaji wa msaada na chakula kwa jamii.

Watu wengi wameketi nje wakisikiliza mkutano wa mafunzo huku mmoja akiwa amevaa fulana yenye maandishi nutrition volunteer nyuma. Kuna miti na nyumba za makazi karibu na eneo la tukio. Hii inaonyesha shughuli ya kijamii kuhusu lishe au afya.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano wakimsukuma mtu aliyelala kwenye machela. Inaonekana kama hali ya dharura au tukio la matibabu maalum, labda kushughulikia mgonjwa wa maambukizi hatari.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya kuogelea chini ya maji, akizungukwa na samaki na miamba ya baharini. Miale ya mwanga inapenya juu, ikifanya maji yaonekane ya buluu angavu. Hii ni mandhari ya kupiga mbizi au diving baharini.

Miamba ya matumbao yenye rangi ya kahawia na samawati imetapakaa chini ya bahari. Maji ni safi na anga ni ya bluu. Samaki wachache wanaonekana wakielea juu ya matumbao. Mandhari hii inaonyesha uhai wa chini ya bahari.

Mstari mrefu wa mimea umepangwa kwenye shamba iliyopandwa kwa njia ya udongo na miti imeota kwa mpangilio mzuri. Kila mstari unaonekana kama mizabibu au miti ya matunda na nyuma kuna anga lenye mawingu mepesi. Mazingira ni safi na shamba linaonekana limetunzwa vizuri.

Mfanyakazi wa maabara amevaa mavazi ya kujikinga na kofia ya upasuaji, wakifanya kazi mezani na vifaa mbalimbali vya maabara mbele yake. Kabati kubwa zipo chini ya meza na ukutani kuna karatasi za maelekezo. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za uchunguzi au utafiti wa kisayansi.

Wataalamu wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani na kofia wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakifanya kazi pamoja. Kuna vifaa vya matibabu na taa kali juu yao. Mandhari inaonyesha shughuli ya upasuaji hospitalini.

Chumba la kidogo kimepangwa na meza ya mstatili katikati. Viti vyeusi vinazunguka meza na kona kuna kompyuta mezani. Rafu za ukutani zina vitabu na vifaa vingine. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya fedha. Mandhari ni safi na inafaa kwa kazi au kusomea.

Mlango wa kijuvu umefunguliwa ukionyesha sehemu ya ndani yenye ukuta wa rangi ya buluu na mapambo ya watoto kama michoro ya katuni na picha ndogo ukutani. Juu ya mlango kuna kibao chenye maandishi linaonekana kama kimeandikwa nursery . Mazingira ni safi na yenye mwanga yanayoonyesha chumba cha watoto au darasa lao.

Kitanda cha uchunguzi wa hospitali kimewekwa kwenye corner ya chumba chenye sakafu ya vigae kikiwa na ngazi ndogo mbili za kupandia. Kimefunikwa godoro jeusi na sehemu ya juu imeinuliwa. Hii ni sehemu inayotumika kwa uchunguzi wa wagonjwa kliniki.

Meza ya chuma imesafishwa vizuri. Juu yake kuna box la glovu na chupa za dawa pembeni. Rafu ya juu imepangwa na vikapu vidogo vyenye vifaa vya matibabu kama sindano, pamba na dawa. Mandhari inaonyesha sehemu ya kliniki au chumba cha huduma za afya.

Inaonekana kuna mashine ya kitabibu kama vile mashine ya ultra sound au monitor ya wagonjwa ikiwa imewashwa na inaonyesha picha kwenye skrini. Vifaa vingine vya hospitali viko karibu na mzingira inaonekana kama chumba cha matibabu au hospitali hii ni sehemu muhimu kwa uchunguzi wa afya.

Kuna mfuko wa unga wa ugali wenye rangi ya njano na nyeupe. Chupa ya plastiki na mfuko mwingine wa rangi nyekundu vimewekwa sakafuni pembeni ya meza. Ukuta wa mbao uko nyuma na mazingira yanaonekana kuwa ya jikoni au stoo ya nyumbani. Vitu hivi vinaonyesha maandalizi ya kupika au kuhifadhi.

Vipochi viwili virefu vya plastiki , kimoja cheupe na kingine cha buluu. Vimesimama wima. Kila kipochi kina kifuniko cha mviringo juu na sehemu ya chini ya rangi tofauti. Hivi hutumika kama dustbin au vyombo vya kutupia taka ndogo.

Mtu anayesimama karibu na mashine ya chuma kwenye sakafu ya vigae. Pembeni kuna vifaa vingine vidogo na sehemu ya meza inaonekana. Sehemu hii inaonekana kama karakana au duka la fundi. Viatu vya njano vinaonekana chini zikionyesha mtu mwingine aliyesimama karibu.

Hii ni paneli ya kidijitali yenye skrini ndogo za kuonyesha takwimu labda ni mashine ya matibabu kama monitor ya afya au vifaa vya hospitali. Inaonyesha namba na viashiria vya mwanga wa kijani pamoja na vitufe vya kudhibiti chini ya skrini. Mandhari inatoa hisia ya mazingira ya hospitali au maabara.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu inaonekana jicho lake likiwa limefungwa na kidole kikishikilia kope au paji la uso. Ngozi inaonekana kung'aa kutokana na mwanga . Mandhari ni ya karibu sana ikionyesha maelezo ya uso na mkono.

Kuna bango lenye maandishi Mental Health Awareness na mchoro wa ubongo upande wa juu wa kulia. Mtu amaeketi kwenye kiti, mikono kichwani akionyesha hali mawazo ya msongwa . Mandhari yanarangi ya samawati na zambarau ikisisitiza umuhimu wa kuelimisha kuhusu afya ya kiakili.

Kiboksi cha dawa ya Health Aid Vitamin E 200iu kimechorwa kwa rangi nyekundu na nyeupe kikiwa na maandishi meusi kwa upande wa mbele. Kinaonyesha kuwa ni virutubisho vya vitamini A, vidonge mia moja ndani. Hii ni bidhaa inayotumika kuboresha afya ya ngozi na mwili.

Chupa ndogo enye kofia ya dhahabu imeandikwa Bluevax na maandishi ya kijani ikiwa na dawa ya sidano ndani. Hii ni chanjo au dawa ya mifugo, mara mingi hutumika kwenye mashamba.

Kiboksi kikubwa cheupe cha plastiki kimeandikwa Betamol Paracetamol Tablets BP kikiwa na vidonge elfu moja ndani. Maelezo yanaonyesha ni dawa ya kutuliza maumivu na kushusha homa. Hutumika kwa ushauri wa daktari. Nembo ya kampuni ya Sphynx ipo upande wa kushoto wa lebo.

Watoto watatu wamekaa kwenye mkeka wa nyasi. Wote wameelekeza macho kwenye kitabu chenye picha na maandishi. Wanaonekana kushirikiana kusoma au kujifunza pamoja. Hii inaonyesha umoja na hamasa ya kujifunza wakiwa pamoja.

Mhudumu wa afya amevaa glavu na barakoa akitoa chanjo kwa mkono wa msichana aliyevalia fulana nyekundu. Mazingira ni ya nje na kuna miti nyuma yao. Hii inaonyesha zoezi la kutoa chanjo kwa watoto au vijana.

Mikono kadhaa inasafishwa kwa maji yanayotoka kwenye ndoo kubwa yenye bomba. Huku ndoo za plastiki za bluu zikiwa chini kukusanya maji. Huu ni mpangilio wa kunawa mikono labda kwenye eneo la umma au shule. Njia hii husaidia kudumisha usafi na kuzuia magonjwa.

Mtu anaosha mikono chini ya mtungi wa plastiki wa bluu ulioandikiwa washing facility . Maji yakitiririka kwenye mikono yake. Kuna sabuni karibu, na ardhi ni ya mchanga. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono hasa maeneo ya nje au vijijini.

Mwanaume mwenye kifua wazi amevaa glovu na kitambaa cha ulinzi mkononi. Amesimama uwanjani na watu wengi wakitazama nyuma yake. Anaonekana yuko tayari kwa pambano la dondi au mchezo wa jadi wa kupigana. Mazingira ni ushindani na shangwe nyingi.

Mchezaji wa mpira miguu ameketi chini uwanjani. Anaonekana kuumia na kushika goti lake kwa maumivu. Uso wake unaonyesha uchungu na amevaa jezi ya kijani na nyeupe. Hali hii inaashiria ameumia wakati wa mechi.

Mlingoti mrefu wa chuma wenye duara juu, umefungwa nyavu za rangi nyekundu, nyeupe na buluu, ukisimama mbele ya anga la buluu. Muundo huu hutumika kwenye michezo ya nje hasa kwa mazoezi au mashindano ya uwanjani. Urefu wa kawaida wa mlingoti huu ni mita tatu nukta sufuri tano na hutengenezwa kwa chuma au alumineni ukiwa na nyavu imara kwa kudaka .

Mguu umevimba na kuna alama ya rangi ya bluu na zambarau karibu na kifundo cha mguu. Inaonekana kama mtu ameumia au kupata mtwangiko. Hii ni dalili ya sprain au kuumia kwa kifundo cha mguu.

Mwanamke amesimama barabarani ,huku mwanaume akiwa amepiga magoti, akimsaidia kufunga viatu. Wote wamevaa mavazi ya mazoezi na wako kwenye barabara ya mbugani, miti mingi ikiwa pembeni. Inaonekana ni wakati wa mazoezi au kukimbia pamoja.

Kifaa cha mazoezi ya gym kimewekwa kwenye sakafu ya saruji, kina sehemu ya kukalia mto wa kuwekelea mguu na mpini wa kushikilia, kimuundo kusaidia mazoezi ya miguu na misuli ya paja, madhari inaonyesha sehemu ya ndani ya gym au karakana.

Mmea wenye matunda ya kijani yamejaa kwenye matawi. Majani ni mapana na kuna mwanga wa jua unaopenya. Mandhari inaonyesha bustani yenye afya na mimea imekua vizuri.

Mmea wenye miiba mirefu imechomoza kwenye jua kali. Nyuma kuna vichaka na miti. Mwanga wa jua unaakisi kwenye moja ya miiba ukitoa mwanga mkali. Hii ni mandhari ya asili yenye uoto wa porini.

Mimea yenye majani ya kijani na maua ya njano yaliyosimama juu ya mashina mirefu inaonekana kwenye eneo la asili lenye mwangaza wa jua. Maua yanaonekana yakiwa kwenye vishada na mazingira yanaonyesha ni msimu wa maua. Hii ni mimea ya porini au bustanini na inayopendeza kwa rangi yake.

Maua madogo ya njano yamesimama mbele yakiwa yamezungukwa na majani na nyasi. Mawe makubwa yanaonekana nyuma pamoja na miguu ya mtoto aliyevaa viatu ya kijani. Mandhari ni ya nje pengine shuleni au kijini.

Paipai yanayochomoza kwenye udongo karibu na ukuta wa zege na chuma. Kivuli wa jua kali ya mmea. Mazingira yanaonekana ya bustani ndogo au shamba la nyumbani. Paipai huu bado ni mchanga na unaota vizuri.

Majani makubwa ya mmea wa mgomba yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Chini kuna udongo na mazingira ya bustani. Sehemu ya shina la mgomba inaonekana karibu na ardhi. Na nyuma kuna mimea mingine. Hii ni sehemu ya bustani yenye migomba.

Miti wenye majani mengi ya kijani unaonekana ukiwa umesimama kwenye mwanga wa jua na miale ya jua ikipenya kati ya matawi. Mazingira yanaonyesha sehemu ya asili yenye utulivu.

Mti wenye majani mengi umesimama sehemu yenye mwanga wa jua. Matawi na majani yake yameenea juu na pembeni. Chini kuna kivuli na ardhi inaonekana imefunikwa na majani yaliyokauka. Mandhari hii inaonekana tulivu na ya asili.

Majani ya kijani na maua meupe marefu yenye umbo la tarumbeta yameota kwenye mimea chini ya anga la bluu. Maua haya yanaonekana yameangalia chini na mmea uko kwenye mazingira ya asili. Huu ni mmea wa mapambo unaopatikana sana kwenye bustani.